Nayaona magari ambayo yameegeshwa ndani ya chumba kubwa katika upande wa kulia na upande wa kushoto. Magari hayo yaliyo karibu na pahali ambapo picha limepigwa ni gari nyeusi, ilhali yaliyo mbali ni ya rangi ya kijivu.

Vinyago vimewekwa ukutani. Vinyago hivyo ni vya aina tofauti tofauti ikiwemo wanyama na nchi ya Kenya ambayo iko na bendera rasmi ya Kenya.

Ni mwanaume mwenye nywele refu na suti ya rangi nyeusi pamoja na shati ya rangi nyeupe anayeshikilia gari yenye rangi nyeusi.

Ni chumba kikubwa kilicho na magari ndani ya kifahari. Magari yaliyo mbele ni magari yenye rangi ya kijivu na gari lililo nyuma yao, ya magari haya ni gari la rangi ya samawati.

Ni mazingira ya soko ambayo mna matunda mbalimbali yanayopangwa kwa minajili ya kuuza kama vile tikiti maji, matunda, maembe na ndizi.

Ni gari nyeupe iliyosimama ndani ya jumba kikubwa. Gari hio ina vioo vyeusi na kioo cha mbele kimefunguliwa.

Ni mazingira ya karakana, mahali ambapo magari yanatengenezwa. Nayaona magari makubwa ya rangi manjano na rangi nyeupe ambayo yanaendelea kutengenezwa.